Kuna watu sokoni ambao wanafanya kazi ya kuuza nguo na vitu tofauti tofauti, pia kuna wanunuzi wenye wamekuja kununua na kuangalia bei za bidhaa ambazo zinauzwa huku.

Kuna mkono, mkono ya mtu, na kwa mkono amebeba shillingi elfu moja moja, pesa taslimu ya Kenya.